Darasa kubwa lililojaa wanafunzi wenye umri mkubwa, wakipokea elimu ifahamikayo kama elimu ya watu wazima. Hayo ni maarifa yanayotolewa kwa watu waliokosa nafasi ya kupata elimu, kipindi wakiwa na umri mdogo.

Eneo la wazi lililo na wanafunzi wenye umri mkubwa wakiwa makini kumsikiliza mwalimu wao, suala hili linafahamika kama elimu ya watu wazima, hii ni elimu inayotolewa kwa wale watu waliokosa nafasi ya kupata elimu wakiwa na umri mdogo.

Chumba kikubwa kilicho na wanafunzi wenye umri mkubwa, wakiwa makini kumsikiliza mwalimu wao. Swala hili linafahamiaka kama elimu ya watu wazima, ambapo ni maarifa yanayotolewa kwa wale watu waliokosa elimu, wakiwa na umri mdogo.

Wanafunzi kadhaa wa elimu ya watu wazima wakiwa wanafanya kazi waliyopewa na walimu wao, hii ni elimu inayotolewa kwa wale watu waliokosa nafasi ya kupata elimu wakiwa na umri mdogo, elimu hii imekuwa msaada mkubwa sana kwa kupunguza idadi ya watu wasio na elimu mitaani.

Mwanafunzi wa elimu ya watu wazima akijibu swali alilopewa na mwalimu wake, haya ni maarifa yanayotolewa kwa wale watu waliokosa nafasi ya kupata elimu wakiwa na umri mdogo, elimu hii imekuwa na msaada mkubwa sana kwa ajili ya kupunguza idadi ya watu wasio na elimu katika jamii.

Darasa kubwa lililo na wanafunzi wenye umri mkubwa walio makini kumsikiliza mwalimu wao, kitendo hiki kinafahamika kama elimu ya watu wazima. hii ni elimu inayotolewa kwa wale watu ambao, wamekosa nafasi ya kupata elimu wakiwa na umri mdogo.

Chumba kikubwa kilicho na viti pamoja na meza iliyozungukwa na wanafunzi wenye umri mkubwa walio makini kumsikiliza mwalimu wao, ambaye anatoa maarifa kutoka katika kifaa cha kiteknolojia.

Watu kadhaa wenye umri mkubwa wakipokea elimu ya watu wazima kutoka kwa mkufunzi wao. Haya ni mafunzo yanayotolewa kwa wale watu waliokosa nafasi ya kusoma wakati wakiwa na umri mdogo.

Darasa kubwa lililo namwalimu pamoja na wanafunzi wenye umri mkubwa, haya ni mafunzo yanayofahamika kama elimu ya watu wazima. Elimu hii hutolewa kwa wale watu walio kosa nafasi ya kupata elimu wakiwa na umri mdogo.

Wanafunzi wenye umri mkubwa wakiwa katika mjadala. Elimu hii inafahamika kama elimu ya watu wazima. Haya ni maarifa yanayotolewa kwa wale watu waliokosa nafasi yakupata elimu wakiwa wakiwa umri mdogo, kitendo hiki kinawasaidia watu wazima hawa kujiendeleza kwa biashara.

Mkusanyiko wa watu wenye umri mkubwa, waliohitimu katika elimu ya watu wazima. Haya ni mafunzo yanayotolewa kwa watu waliokosa nafasi, ya kupata elimu kipindi wakiwa wana umri mdogo.

Watu wazima kadhaa waliozunguuka meza waki msikiliza mwalimu anaewapatia kielelezo cha kufanya kazi fulani, kitendo hiki kina fahamika kama elimu ya watu wazima, ambapo ni mafunzo yanayotolewa kwa wale watu walikosa nafasi ya kusoma wakiwa na umri mdogo.

Chumba kikubwa kikiwa na mwalimu aliezunguukwa na meza, pamoja na viti viliokaliwa na wanafunzi wenye umri mkubwa wakipokea elimu ya watu wazima, ambapo hii ni elimu ambayo wanapokea watu walikosa nafasi ya kupata elimu wakiwa kwenye umri mdogo.

Darasa kubwa lililo na mwalimu pamoja na wanafunzi wenye umri mkubwa, wakipokea elimu ya watu wazima. Ambapo hii ni elimu inayotolewa kwa wale watu waliokosa nafasi ya kupata elimu wakiwa wadogo.

Mkusanyiko wa baadhi ya watu waliomo ndani ya hema wakipokea elimu ya watu wazima kutoka kwa mkufunzi wao, ambapo elimu hii ni maarifa yanayotolewa kwa watu wenye umri mkubwa waliokosa nafasi ya kupata elimu wakiwa katika umri mdogo.

Watu wazima waliokosa fursa ya kuelimika wakiwa watoto, na wanahitaji kuongeza ujuzi wakifanya elimu yao kwa vitendo kwa ajili ya kujipatia fursa ya kuongeza kipato. Suala hili linafahamika kama elimu ya watu wazima.

Mwanamke aliye ndani ya duka la vitabu. Hii ni sehemu ambapo vitabu huuzwa, na ni sehemu ambapo nyaraka mbalimbali hupatikana, kama vile nyaraka za kiada, nyaraka za dini pamoja na vitabu vya riwaya.

Jengo kubwa la elimu ya awali ambapo hili ni eneo ambalo wanafunzi wenye umri mdogo hukusanyika ili kupata maarifa ili kujiandaa kuingia katika elimu ya msingi.

Eneo kubwa lililo na mpangilio wa majengo pamoja na vifaa vya michezo vinavyotumika kwa watoto au wanafunzi wa elimu ya awali. hiini elimu inayowasaidia wanafunzi kujiandaa kikamilifu kwa ajili ya elimu ya msingi.

Eneo la shule ya awali, ambapo watoto hujiandaa kwa ajili ya elimu ya msingi, elimu hiyo ya awali husaidia watoto kuwa na uwezo mzuri wa akili na uwezo mzuri wa kufikiri.

Uwanja mkubwa ulio na majengo pamoja na vifaa vya michezo vya wanafunzi wa awali. Hii ni elimu inayowasaidia wanafunzi kujiandaa ili kuingia katika elimu ya msingi, na hatimaye kufaulu na kuingia katika elimu ya upili.

Uwanja ulio na vifaaa vya michezo vinavyotumika katika shule za elimu ya awali, ambapo watoto hupata ujuzi mbalimbali na mafunzo mbalimbali ya ukakamavu pamoja na ushirikiano wakiwa na watoto wenzao.

Eneo la michezo la wanafunzi wa awali ambapo eneo hili huwasaidia wanafunzi hao kupata ujuzi mbalimbali na elimu mbalimbali ikiwemo elimu ya ukakamavu, pamoja na ushirikiano pamoja na watoto wenzao huko shuleni pamoja na katika mazingira ya majumbani.

Darasa kubwa lililo na ubao, madawati pamoja na wanafunzi wa elimu ya msingi, wakiwa makini kumsikiliza mwalimu wao, anayewapatia maarifa ya kielimu, yatakayo wawezesha kufaulu katika mitihani yao.

Kitabu cha elimu ya msingi chenye picha mbalimbali zitakazo muwezesha mwanafunzi kupata uelewa kwa haraka na kumsaidia mwanafunzi huyo kupata maarifa mbalimbali yatakayo msaidia kujibu mitihani vyema.

Eneo kubwa lililowazi lenye mpangilio wa miti pamoja na majengo, eneo hili linafahamika kama shule ya elimu ya msingi, na eneo hili wanafunzi hukusanyika ili kupata maarifa.

Darasa kubwa lililo na ubao, meza pamoja na viti vilivyokaliwa na wanafunzi wa elimu ya msingi walio makini kumsikiliza mwalimu wao anaewafundisha somo la hesabu. Mwalimu huyu anawapatia maarifa yatakayo wawezesha wanafunzi kujibu mitihani vizuri.

Eneo kubwa la kupendeza lenye uwepo wa mpangilio wa maua pamoja na mpangilio mzuri wa majengo, lifahamikalo kama shule ya elimu ya msingi, eneo hili wanafunzi hukusanyika ili kupata maarifa.

Shelfu za kabati, zilizo na vitabu pamoja na vitunza nyaraka vingine, ambapo nyaraka hizi hutunza taarifa mbalimbali zinazotumika katika elimu ya msingi. Walimu hutumia maarifa hayo kuwafundisha wanafunzi na hatimaye kuwatungia mitihani.

Mkusanyiko wa vitabu mbalimbali vya elimu ya msingi ambapo walimu hutumia vitabu hivi ili kufundisha wanafunzi na kurahisisha uelewa wa wanafunzi, na wanafunzi hutumia picha zilizomo ndani ya kitabu ili kurahisisha uelewa wa haraka.

Nyaraka za elimu ya msingi ambazo zimetunzwa katika vitabu, madaftari pamoja na vitunza nyaraka zingine. Nyaraka hizi humsaidia mwalimu kumfundisha mwanafunzi katika mpangilio uliosahihi, na mwanafunzi kufanya mitihani na hatimaye kufaulu vizuri.

Mwalimu wa elimu ya msingi, akiwafundisha wanafunzi na kuwapatia elimu itakayowawezesha kufaulu katika mitihani yao na kujiunga katika elimu ya upili au elimu ya sekondari.

Jengo kubwa kwa jina lingine lifahamikalo kama shule ya elimu ya msingi. Ambapo wanafunzi hukusanyika katika eneo hilo au jengo hilo, ili kupata maarifa mbalimbali, na hatimaye kufanya mitihani na kuhitimu na kujiunga katika elimu ya upili au elimu ya sekondari.

Mwalimu wa elim ya msingi alie ndani ya darasa kuwaelekeza wanafunzi somo la hesabu, na kuwapa majaribio yatayo wawezesha kufaulu katika mtihani wa kuhitimu elimu hiyo na hatimae kujiunga katika elimu ya sekondari au elimu ya upili.

Eneo kubwa lililo na mpangalio mzuri wa maua pamoja na majengo ya elimu ya msingi, eneo hili hufahamika kama shule, ni sehemu ambapo wanafunzi hukusanyika ili kupata maarifa mbalimbali na hatimae kuhitimu na kuelekea katika elimu ya upili.

Mtihani wa majaribio wa elimu ya msingi, unaotumika kumpima mwanafunzi kama ameelewa yale aliyofundishwa na mwalimu wake; elimu hii humsaidia mwanafunzi kupata uelewa na kujiandaa vizuri, ili kuingia katika elimu ya sekondari.

Ubao unaolezea utaratibu na mpangilio wa siku katika wiki, ubao huu unatumika kwa wanafunzi wa shule ya msingi au elimu ya msingi, ili kurahisisha uelewa wa wanafunzi katika kujifunza kwao.

Darasa kubwa lililojaa viti pamoja na ubao pamoja na vitendea kazi vingine vitakavyosaidia kurahisisha uelewa wa wanafunzi wa elimu ya msingi. Wanafunzi hao huelekea shuleni hapo ili kuongeza maarifa ili kujikwamua katika suala zima la kiuchumi.

Kitabu kidogo kilicho na michoro yenye kuleta maana ambayo hutumika kufundishia watoto wa elimu ya msingi. Vitabu hivi hutumia lugha ya mchoro ili kusaidia uelewa wa haraka kwa wanafunzi hao.

Mazingira mazuri yenye kuvutia yalio na mpangilio mzuri wa maua pamoja na majengo, pamoja na wanafunzi wa shule ya msingi ambao wakivinjari katika maeneo hayo ya shuleni kwao.

Eneo kubwa lililo na vifaa vya michezo pamoja na majengo ya elimu ya msingi, ambapo wanafunzi hukusanyika katika eneo hili ili kupata maarifa mbalimbali yanayoweza kuwasaidia katika suala la kielimu, pamoja na mahusiano bora katika jamii.

Kitabu cha elimu ya msingi chenye picha zinazorahisishia wanafunzi kuwa na uelewa wa haraka. Elimu hii ni elimu inaomsaidia mwanafunzi kuwa na uelewa wa awali, kabla ya kufikia elimu ya sekondari.

Jengo kubwa, lifahamikalo kama shule za elimu ya msingi. Hili ni eneo ambalo wanafunzi hukusanyika ili kupata maarifa mbalimbali, ili kufaulu na kuingia katika elimu ya upili au elimu ya sekondari.

Walimu kadhaa wa elimu ya upiili au walimu wa sekondari wakiwa darasani kuandaa mitihani, ambayo itawasaidia kupima wanafunzi wao kama wameelewa kile walichofundisha darasani, swala hili la kupima litawasaidia wanafunzi watakaofaulu kujiendeleza na elimu ya juu kama elimu ya vyuo.

Kitabu cha elimu ya upili kinachotumika kwa wanafunzi wa kidato cha nne. Kitabu hiki kinaelezea maisha juu ya viumbe hai, maarifa yanayo patikana hapo yanawasaidia wanafunzi kujibu mitihani yao na hatimae kufaulu.

Darasa kubwa la maabara, lililo na mabomba pamoja na meza zinazotumika kufanyia uchunguzi mbalimbali katika shule za elimu ya upili au shule za sekondari. Madarasa haya huwasaidia wanafunzi kujiandaa vyema kwa ajili ya mitihani ya mwisho ya kuhitimu katika elimu hizo.

Eneo kubwa lililo na mpangilio mzuri wa majengo ya elimu ya upili. Eneo hili ufahamika kama shule, ni eneo ambalo wanafunzi hukusanyika ili kupata maarifa mbalimbali.

Elimu ya sekondari au elimu ya upili inayohusisha chunguzi mbalimbali ambazo zinafanywa na wanafunzi kwa kufundishwa na walimu wao chunguzi hizi hufanyika eneo maalumu la maabara, ambapo baada ya ya mafunzo haya wanafunzi hupewa mitihani na kufaulu na kuingia katika ngazi nyingine.

Uwanja mkubwa ulio na mpangilio wa majengo pamoja na viti, eneo hili linafahamika kama shule za elimu ya upili au elimu ya sekondari. Eneo hili wanafunzi hukusanyika ili kupata maarifa na kujiendeleza katika elimu ya juu, kama elimu ya vyuo.

Darasa kubwa lililo na wanafunzi wa elimu ya upili wakiwa makini kufanya mitihani yao itakayo wezesha wanafunzi hao kuhitimu katika elimu yao. Baada ya kuhitimu matokeo yao yatawasaidia wanafunzi hawa kuingia katika elimu ya juu ambayo ni elimu ya vyuo.

Mwalimu wa elimu ya upili au elimu ya sekondari aliye nadhifu akielezea mfumo wa mmeng'enyo wa binadamu, akitumia kielelezo kizuri ili kurahisisha uelewa wa wanafunzi hao kwa urahisi.

Mwalimu wa elimu ya upili au elim ya sekondari, akisahihisha madaftari ya wanafunzi hao, ili kuhakikisha uelewa wa wanafunzi na kuwaandaa vyema kwa ajili ya mtihani wa mwisho, wa kuhitimu katika elimu hiyo.

Eneo kubwa lenye majengo ya elimu za upili eneo hili hufamika kama shule, nisehemu ambapo wanafunzi hukusanyika ili kupata maarifa mbalimbali yatakayowasaidia kufaulu mitihani yao na kujiunga Katika elimu ya juu.

Walimu wa elimu ya upili wakifuatilia taarifa fulani kutoka katika vitabu. Taarifa hizi zitaweza kuwasaidia kuwafundisha wanafunzi na kuwasaidia wanafunzi hao kufaulu katika mitihani yao na kuingia katika elimu ya vyuo.

Chumba kidogo kilicho na vitu vya samani pamoja na vitanda vilivyopangwa vizuri. Chumba hiki kinafahamika kama bweni, linalotumika na wanafunzi wa elimu ya sekondari au elimu ya upili. Hiki ni chumba kinachotumika kwa wale wanafunzi ambao wanalala hapohapo shuleni.

Eneo la shule linalotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya upili au sekondari, eneo hili wanafunzi hukusanyika ili kupata elimu na kujiendeleza katika elimu za juu, au kujiendeleza kibiashara au kujiendeleza katika maswala ya elimu ya kiufundi.

Kitabu cha elimu ya upili kinachotumika na wanafunzi wa kidato cha tatu, kitabu hiki kimetunza maarifa mbalimbali, ambayo yatawasaidia wanafunzi kujifunza vyema na kujibu mitihani yao vizuri.

Darasa kubwa lililo na walimu pamoja na wanafunzi wa elimu ya shule yaupili ambayo ni hatua ya elimu inayofuata baada ya elimu ya msingi, ambapo wanafunzi hupata ujuzi na maarifa ili kujikwamua katika swala zima la kiuchumi.

Wanafunzi wa elimu ya sekondari walio ndani ya maktaba iliyojaa vitabu vilivyo katika mpangilio maalumu. Vitabu hivyo, ni vitabu vyenye nukuu ya maarifa mbalimbali.

Chumba kikubwa kilicho na mabomba pamoja na meza, ambazo hutumika kufanyia uchunguzi katika shule za upili au elimu ya sekondari ambapo wanafunzi hukusanyika katika shule hizo ili kupata maarifa mbalimbali ambayo yatasaidia katika maisha ya kijamii.

Darasa kubwa la elimu ya upili au elimu ya sekondari, lililo na viti pamoja na meza, na ubao, pamoja na vifaa vya kiteknolojia ambapo vifaa hivi hutumika kuwapatia wanafunzi taarifa mbalimbali na maarifa mbalimbali ambayo yanaweza kutumika katika swala lao zima la kielimu.

Chumba kikubwa, kilicho na vitanda vinavyotumika na wanafunzi wa elimu ya pili. Vitanda hivi hutumia wale wanafunzi wanaokaa bweni, yaani wanafunzi wanaolala shuleni hukohuko. Hii ni elimu inayopatikana kwa wanafunzi waliohitimu elimu ya msingi.

Chumba kikubwa kilicho na meza pamoja na mabakuli yaliyo na mabomba ya kutolea maji. Chumba hiki hufamika kama maabara ambacho hutumika katika elimu za sekondari ilikufanyia uchunguzi nakujua mambo fulani kiundani yanayohusiana na maswala ya kielimu.

Mwalimu pamoja na mwanafunzi wa elimu ya upili aliyevalia sare, wakifunga mitihani, ambapo elimu hii huwasaidia wanafunzi kupata maarifa mbalimbali, ambayo yanaweza kuwasaidia kujiendeleza kiuchumi na kujikwamua katika swala zima la umasikini.

Mwalimu aliye ndani ya maktaba akitafuta nyaraka mbalimbali katika vitabu vya elimu ya upili au elimu ya sekondari, nyaraka hizi zitamuwezesha kuwafundisha wanafunzi hao ili kuhitimu na kujiunga katika elimu ya vyuo.

Darasa kubwa la maabara lililo na mabomba pamoja na viti pamoja na meza. Maabara hii hutumika kufanya uchunguzi mbalimbali katika elimu ya upili, ambapo hii ni elimu inayopatikana baada ya mwanafunzi kuhitimu elimu ya shule ya msingi.

Darasa kubwa lililo na mwalimu pamoja na wanafunzi wa vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati waliomakini kumsikiliza mwalimu wao, akiwapa maarifa ili kufaulu katika mitihani yao na kuhitimu katika elimu yao ya chuo.

Wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati wakiwa katika eneo la kukatia nywele. Haya ni mafunzo yanayotolewa kwa wanafunzi hao ili kwenda kujiendeleza wao wenyewe kibiashara wakiwa katika jamii.

Ukumbi mkubwa ulio na viti vilivyo kaliwa na wanafunzi wa vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati, wanaofanya mitihani itakayo pelekea wanafunzi hawa kuhitimu, na kupata matokeo yatakayo wasaidia kupata ajira katika serikali au katika sekta binafsi.

Chumba kikubwa kilicho na walimu pamoja na wanafunzi wa vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati wakiwa makini kuangalia taarifa kutoka katika kifaa cha kiteknolojia, taarifa hizi zitaweza kuwasidia wanafunzi kuzisoma na kujibu katika mitihani yao.

Chumba kikubwa kilicho na viti vilivyokaliwa na wanafunzi wa vyuo vikuu, pamoja na vyuo vya kati, walio makini kumsikiliza mwalimu wao anaye wapatia maarifa ambayo atayatumia kuwatungia mitihani.

Wanafunzi wa vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati, wakiwa wamezunguka meza kufanya mjadala, ili kupata maarifa na kujikumbushia maarifa waliyojifunza darasani ili kujiandaa kufanya mitihani na kuhitimu katika elimu zao.

Darasa kubwa, lililo na runinga kubwa pamoja na viti vilivyokaliwa na wanafunzi wa vyuo vikuu, pamoja na vyuo vya kati, walio makini kumsikiliza mkufunzi wao anayewapatia maarifa, yatakayowawezesha kujibu mitihani yao vizuri.

Wanafunzi wa vyuo vikuu pamoja vyuo vya kati, wakiwa makini kufanya kazi waliyopewa na mwalimu wao kwa kuhusisha maarifa wanayopata katika vifaa vya kiteknolojia, vifaa hivyo vimekuwa msaada mkubwa sana kwa wanafunzi katika swala lao la kielimu.

Wanafunzi wa vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati wakiwa darasani kumsikiliza mwalimu wao, anaewapatia maarifa. Maarifa haya yatawasaidia wanafunzi hawa kujibu mtihani, na kupata matokeo mazuri, na hatimaye kupata nafasi za ajira, katika sehemu za serikali au sekta binafsi.

Darasa kubwa lililo na wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya wakati, wakiwa makini kumsikiliza mwalimu wao anaewapa maarifa na taarifa mbalimbali, zitakazoweza kuwasaidia katika kujibu mitihani yao na kuhitimu katika elimu hiyo.

Darasa kubwa lililo na wanafunzi pamoja na wanafunzi wa vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati, wanafunzi wakiwa makini kumsikiliza mwalimu wao anaewapatia maarifa mbalimbali yatakayowasaidia katika swala zima la kazi.

Darasa dogo lililo na mwalimu pamoja na wanafunzi wa vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati waliovalia sare za blauzi za rangi ya chungwa, waliomakini kumsikiliza mwalimu wao ili kupata maarifa na ujuzi utakaowasaidia kufaulu mitihani na kupata ajira au kujiajiri wenyewe.

Wanafunzi kadhaa wa vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati, wakiwa katika eneo lao la kulala. Hili ni eneo linalofahamika kama bweni na hutumika na wanafunzi ambao wanalala hapohapo shuleni.

Darasa kubwa lililo na meza pamoja na viti vilivyokaliwa na wanafunzi wa vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati. Wanafunzi hao hukusanyika katika darasa hili ili kupata maarifa mbalimbali ambao yatawawezesha wanafunzi hawa kuhitimu katika elimu zao na hatimaye kupata ajira katika sekta za serikali au sekta binafsi.

Chumba kikubwa kilichojaa shelfu za makabati zenye vitabu pamoja na viti, vilivyokaliwa na wanafunzi wa vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati wakiwa katika makundi ya watu kadhakadhaa wakiwa katika mjadala mfupi wakujadili yale yalio fundishwa na mwalimu wao.

Darasa kubwa, lililo na wanafunzi wa vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati, walio makini kumsikiliza mwalimu wao akiwapa maarifa yatakayoweza kuwasaidia kujibu mitiani yao vyema na hatimaye kupata ajira.

Ukumbi mkubwa uliojaa wanafunzi wa vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati, walio makini kumsikilia mwalimu wao au mkufunzi wao anaewapatia maarifa mbalimbali, yatakayowawezesha kujibu vizuri katika mitihani yao ya kuhitimu katika elimu hiyo.

Chumba kidogo kilicho na wanafunzi wa vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati, wakiwa makini kumsikiliza mkufunzi wao anayewapatia maarifa yatakayowawezesha kujibu mitihani yao vizuri na hatimaye kuhitimu, ili kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi.

Wanafunzi wa vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati wakisheherekea kuhitimu kwao katika elimu zao. Matokeo mazuri yatawasaidia wanafunzi hawa kupata nafasi za ajira katika sekta za serikali au sekta binafsi.

Chumba kidogo kilicho na wanafunzi wa vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati, wakiwa makini kumsikiliza mwalimu wao anayewapatia maarifa. Maarifa haya yatawasaidia wanafunzi hawa kujibu mitihani yao vizuri, na hatimaye kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi.

Ukumbi mkubwa uliojaa wanafunzi wa chuo kikuu pamoja na vyuo vya kati, walio makini kujibu mitihani yao, ambapo matokeo mazuri yatawasaidia wanafunzi hawa kupata ajira serikalini au katika sekta binafsi.

Wanafunzi sita wa vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati, wakiwa katika mjadala, na wengine wakiwa wanaangalia kifaa chao cha kiteknolojia, wakipata baadhi ya taarifa zitakazowasidia katika shughuli zao za kielimu.

Darasa kubwa lililo na mwalimu pamoja na wanafunzi wa elimu za chuo kikuu pamoja na vyuo vya kati, walio makini kumsikilia mwalimu wao akiwapatia maarifa mbalimbali kuhusu elimu yao. Maarifa hayo yatawasaidia wanafunzi hao kujibu mitihani yao vyema na kuhitimu katika matokeo mazuri.

Mwanafunzi wa vyuo kikuu na vyuo cha kati aliyesomea fani ya ualimu, akiwa katika somo lake la majaribia ya kazi, na mwanafunzi huyu, akifaulu matokeo yake yatatumika ili kumpatia ajira katika sekta za serikali au sekta binafsi.

Wanafunzi kadhaa wa chuo kikuu na chuo cha kati, wakiwa katika mjadala, wakiwa pamoja na vifaa vyao vya kiteknolojia, ambazo zinawapatia taarifa mbalimbali, za kielimu.

Elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati, hii ni elimu inayotolewa kwa watu waliopita katika elimu ya sekondari na mafunzo yakiufundi na elimu hii husaidia watu kujikwamua katika swala zima la umasikini.

Darasa kubwa lililo na mwalimu pamoja wanafunzi wa chuo kikuu na kati walio maliza, waliokaa kwa makini kwaajili ya kumsikiliza mwalimu wao, anae wapatia maharifa yatakayo wasaidia kujiendeleza kibiashara au kujipatia ajira katika sekta ya serikali au sekita binafsi.

Darasa lililojaa wanafunzi pamoja na mwalimu wa chuo kikuu na chuo cha kati, wanafunzi wakiwa makini kumsikiliza mwalimu wao ilikupokea maarifa yatakayo wasaidia kujiendeleza kiuchumi na kujipatia ajira serikalini au katika sekta binafsi.

Darasa lilio na mwalimu pamoja na wanafunzi wa chuo kikuu pamoja na chuo cha kati, ambapo elimu inayopatikana hapo huwasaidia wanafunzi hawa kujiendeleza kiuchumi, pamoja na kujiendeleza kibiashara, kujikwamua katika swala zima la umasikini.

Wanafunzi wawili wa vyuo vikuu na vyuo vya kati, walio makini kupata taarifa kutoka katika vifaa vya kitek nolojia, taarifa hizi zitawawezesha kufaulu mitihani na kuajiriwa katika serikali au katika sekta binafsi au kujiajiri wenyewe.

Wanafunzi waliokuwepo darasani, waliokusanyika kwa lengo la kupata ujuzi na maarifa kutoka kwa mwalimu wao, ambao elimu hiyo inaweza ikawa chuo kikuu au chuo cha kati.

Wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati wakiwa katika mjadala na baadhi yao wakipata taarifa moja kwa moja, katika vifaa vya kiteknolojia na taarifa hizo zitaweza kujibu utata uliopo kati yao na kuwawezesha kufaulu mitiani.

Jengo kubwa lililo na wanafunzi wa chuo kikuu pamoja na chuo cha kati, wakiwa makini kufuatilia taarifa za kielimu, Hii ni elimu inayopatikana kwa watu waliohitimu elimu ya upili au elimu ya mafunzo ya kiufundi.

Wabafunzi kadhaa wa chuo kikuu pamoja na chuo cha katiwaliovalia vitambulisho wakiwa makini kuangalia Kifaa cha kitekinologia kinachowasaidia kupata taarifa zaidi kuhusu Elimu.

Darasa lililojaa wanafunzi wa chuo kikuu au chuo cha kati, waliokusanyika na kukaa kwa makini na utulivu kupata ujuzi na elimu, kutoka kwa mwalimu wao au mkufunzi wao.

Mwalimu akiwa pamoja na wanafunzi wake wa chuo kikuu na chuo cha kati, wakiwa makini kuangalia taarifa zinazo toka katika kifaa cha kiteknolojia kinachotoa maarifa mbalimbali, yanayoweza kuwasaidia wanafunzi hao kielimu.

Mwanafunzi wa elimu ya mafunzo ya kiufundi aliyevalia koti la samawati, akipokea mafunzo ya kutambua jinsi ya ufajikazi ya kifaa cha kiteknolojia. Mafunzo haya yataweza kumsaidia kufanya biashara yake yeye mwenyewe na kujiingizia kipato.

Darasa dogo lililo na mwalimu pamoja na wanafunzi wa mafunzo ya ufundi stadi, waliovalia makoti ya rangi ya samawati, wakiwa makini kufanya kazi waliyopewa na mwalimu wao kupitia vifaa vya kiteknolojia.

Chumba kidogo kilicho na mwalimu pamoja na wanafunzi wa mafunzo ya ufundi stadi, mafunzo wanayopokea ni mafunzo ya namna ya kupaka rangi. Elimu hii itawasaidia wanafunzi hawa kujiendeleza kibiashara wao wenyewe ili kujiingizia kipato.

Mwanafunzi wa elimu ya kiufundi, akijifunza namna ya kutumia kifaa cha kiteknolojia. Maarifa haya yatamsaidia mwanafunzi huyu kujiendeleza kibiashara na kujikwamua katika suala la umaskini kwa kujiingizia kipato yeye mwenyewe.

Wanafunzi wanne wa mafunzo ya elimu ya kiufundi, wakiwa makini kufuatilia mafunzo waliyopewa kutoka kwa mkufunzi wao, na baadhi yao hutumia vifaa vya kiteknolojia kutunza kumbukumbu ya yale waliyofundishwa.

Wanafunzi kadhaa wa elimu ya kiufundi waliovalia sare za makoti ya samawati, waliomzunguka mwalimu wao anaetoa mfano wa namna ya kutumia kifaa cha kiteknolojia. Maarifa haya yatawasaidia wanafunzi hawa, kujiendeleza kibiashara wao wenyewe.

Jengo kubwa linalotengenezwa lililojaa wanafunzi wa mafunzo ya kiufundi waliovalia vizibao vya kiusalama. Mafunzo wanayoyapata kutoka hapo yatawasaidia wanafunzi hawa kujiendeleza kibiashara ili kujiingizia kipato.

Darasa lililo na meza pamoja na vifaa vya kiteknolojia vinavyotumika na wanafunzi, waliovalia sare za makoti ya rangi ya samawati, wanaopokea mafunzo ya elimu ya kiufundi, mafunzo haya yatawaendeleza wanafunzi kibiashara na kuwaingizia kipato.

Wanafunzi wawili wa mafunzo ya ufundi stadi wakiwa katika majadiliano mafupi kuhusu namna za kiufundi juu ya kutengeneza na kuunda vifaa vya kiteknolojia, mafunzo haya yatawasaidia wanafunzi hawa kujiendeleza kibiashara ilikujiingizia kipato.

Wanafunzi kadhaa wa mafunzo ya ufundi stadi waliovalia makoti ya rangi ya samawati wakiwa makini katika shunguli zao za kiufundi . Na mafunzo wanayopata hapo yatawasaidia wanafunzi hawa kujiendeleza kibiashara .

Wanafunzi wa mafunzo ya kiufundi wakiwa makini kumsikiliza mwalimu wao, akiwapa uzoefu na mafunzo juu ya kutengeneza na kuunda kifaa cha kielectroniki. Mafunzo haya yatawasaidia wanafunzi hawa kujiendeleza kibiashara na kujiingizia kipato.

Wanafunzi wa mafuzo ya kiufundi, wakiwa makini kumsikiliza mwalimu wao akiwaelekeza namna ya kutumia kifaa cha kiteknolojia, mafunzo haya ya kiufundi yatawasaidia wanafunzi hawa kujiendeleza kibiashara ili kujiingizia kipato .

Mwanafunzi wa elimu ya kiufundi akipokea maarifa ya jinsi ya kutengeneza na kuunda kifaa cha kitekinolojia, mafunzo haya yatamuwezesha mwanafunzi huyo kujiendeleza kibiashara yeye mwenyewe, na kujiingizia kipato.

Wanafunzi kadhaa wa elimu ya mafunzo ya kiufundi, wakiwa makini kumsikiliza mkufunzi wao anayewapatia maarifa ya kiufundi. Mafunzo haya huwasaidia wanafunzi hawa kujiendeleza kibiashara, ili kujiingizia kipato.

Wanafunzi wawili wa mafunzo ya kiufundi, wakiwa makini kujifunza namna ya kutengeneza na kuunda kifaa cha kiteknolojia. Mafunzo haya yatawasaidi wanafunzi hawa kujiendeleza kibiashara na kujiingizia kipato.

Mwanafunzi wa mafunzo ya ufundi stadi akiwa ndani ya gari akipata maelekezo kutoka kwa mwalimu wake, namna ya kutengeneza na kuunda gari. Mafunzo haya yatamsaidia mwanafunzi huyo kujiendeleza kibiashara na kujiongezea kipato.

Mwanafunzi wa mafunzo ya elimu ya ufundi akiwa makini kujifunza namna ya kutengeneza na kuunda kifaa cha kiteknolojia. Mafunzo haya yatamsaidia mwanafunzi huyu kujiendeleza kibiashara na kujingizia kipato ili kujikwamua katika swala la umasikini.

Wanafunzi kadhaa, wa elimu ya mafunzo ya ufundi stadi wakiwa pamoja na mwalimu wao, wakifanya uchunguzi wakujua namna mbalimbali za kiufundi, mafunzo haya yatawasaidia wanafunzi hawa kujiendeleza kibiashara.

Mwanafunzi wa mafunzo ya ufundi stadi akiwa ndani ya chumba kidogo, akiwa pamoja na vifaa vinavyotumika katika shughuli za kiufundi. Mafunzo anayopokea humsaidia mwanafunzi huyu, kujiendeleza kibiashara ili kujipatia kipato.

Darasa kubwa lililo na mwalimu pamoja na wanafunzi wanaopokea mafunzo ya elimu ya ufundi, mafunzo haya yatawawezesha wanafunzi hao kupata ujuzi kujiendeleza wao wenyewe kibiashara na kujiingizia kipato.

Wanafunzi kadhaa wa mafunzo ya ufundi stadi wakiwa makini katika namna ya kuunda na kutengeneza vifaa vya kitekinolojia, ambapo mafunzo haya yatawasaidia wanafunzi hawa kujiendeleza kibiashara wao wenyewe.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi stadi, wakijifunza namna ya uchomeleaji wa chuma, maarifa wanayoyapata kutoka eneo hilo yatawasaidia wanafunzi hawa kujiendeleza kibiashara na kujiingizia kipato.

Chumba kidogo kilicho na mwalimu pamoja na wanafunzi wanaochukua elimu ya mafunzo ya ufundi stadi, wanafunzi wakiwa makini kuangalia taarifa zinazotolewa kutoka katika vifaa vya kiteknolojia. Taarifa hizi zitawasaidia wanafunzi kujiendeleza kibiashara.

Wanafunzi wa mafunzo ya kiufundi, wakiwa makini kufanya kazi yao waliyopewa na mwalimu wao kupitia vifaa vya kiteknolojia. Vifaa hivi vimekuwa ni msaada mkubwa kwa kurahisisha kazi za wanafunzi wakiwa mashuleni. Si wanafunzi tu, hata wafanyakazi wakiwa kazini.

Wanafunzi kadhaa wa elimu ya ufundi stadi wakiwa katika eneo la karakana ya kutengenezea magari yaliyoharibika, Elimu wanayopata hapo huwasaidia wanafunzi hawa kujiendeleza kibiashara wao wenyewe.

Wanafunzi wakipokea elimu ya ufundi stadi ambapo ni elimu inayolenga kuwafundisha wanafunzi ujuzi wa moja kwa moja, unaohusiana na kazi ambao ujuzi huu utawasaidia wanafunzi hawa kujiendeleza kibiashara.

Darasa kubwa klililo na walimu pamoja na wanafunzi wanaopokea mafunzo ya elimu ya kiufundi, mafunzo hayo yatawawesha kujiendeleza kibiashara wao wenyewe ili kujikwamua katika swala zima la kiumaskini

Wanafunzi wakiwa katika darasa wakichukua elimu ya ufundi stadi, ambayo ni elimu iliyolenga kumpa mwanafunzi ujuzi wa vitendo na maarifa maalumu ya fani fulani, ili aweze kufanya kazi au kujiendeleza kibiashara.

Wanafunzi kadhaa waliovalia sare za makoti ya bluu au samawati wakipokea mafunzo ya elimu ya kiufundi, ambapo mafunzo haya yatawawezesha kujiendeleza kibiashara wao wenyewe na kujiingizia kipato.

Darasa dogo lililo na walimu pamoja na wanafunzi walio makini kufatilia elimu yao ya mafunzo ya ufundi, mafunzo haya huwasaidia vijana hao kujiendeleza kibiashara wao wenyewe ili kujikwamua katika swala la umaskini.

Mwalimu alie ndani ya darasa akiwa pamoja na wanafunzi kadhaa walio valia sare, wakipokea elimu na mafunzo ya ufundi, hii ni elimu inayowasaidia wanafunzi hawa kujiendeleza kibiashara pamoja na kujikwamua katika swala zima la umaskini.

Wanafunzi wa elimu ya kiufundi wakiwa makini kutengneza vifaa vya kiteknolojia ujuzi huu utawasaidia kujiendeleza kibiashara wakiwa katika jamii ili kujikwamuwa katika swala zima la umasikini.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wakiwa makini kutengeneza vifaa vya kiteknolojia, elimu hii ni elimu inayotolewa ili kuwasaidia wanafunzi kujikwamua katika suala zima la umaskini, na kujiendeleza kibiashara wao wenyewe.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi wakiwa darasani wakifanya mazoezi ya vitendo kwa kutumia vifaa vya teknolojia ili kuongeza ujuzi wao kitaalamu wanafunzi hao wapo wanne pamoja na mwalimu wao anayewapa ujuzi huo.